Mwanaume anaosha mikono yake kwenye kituo cha kunawa mikono, ambacho kinaonekana kuwa cha umma au cha biashara. Pembeni kuna mwanamke amesimama na wote wawili wamevaa barakoa, ikionyesha umuhimu wa usafi na afya hasa katika maeneo yenye shughuli nyingi. Nyuma yao kuna maduka na bithaa mbalimbali, zikiashiria kuwa ni eneo la biashara au soko.

Mwanamke anapimwa joto la mwili na mtaalamu wa afya. Wafanyakazi wawili wengine pia wapo kumsimamia. Mtaalamu wa afya anaangalia kinga ya mwili na kutoa tahadhari za kiafya. Watu wengine pia wapo wakimshuhudia, na kuna vifaa vya usafi vinavyotumika, kama vile takasa mikono. Tukio hili linaashiria ukaguzi wa afya na masharti ya usafi.

Mwanaume mzee mwenye nywele za mvi na amevaa barakoa ya buluu anapewa sindano begani na mtu aliyevaa sare ya nesi au mfanyakazi wa afya. Mwanaume huyu ameketi kwenye kiti na anaonekana akipokea chanjo labda ya COVID-19 kwa kuzingatia barakoa aliyovaa. Nesi au mfanyakazi wa afya amevalia vazi jeupe na buluu. Mandhari ya nyuma yanaonekana kuwa ndani ya kituo cha afya au eneo la chanjo.

Gari kubwa jeupe lililoandikwa We Beyond Zero Mobile Clinic likiwa limeegeshwa. Inaonekana kama kliniki ya simu inayotoa huduma za afya. Mbele ya gari kuna zulia jekundu lililotandikwa chini likielekea kwenye ngazi ya kuingilia gari. Watu kadhaa wamesimama karibu na gari wengine wakiwa wamevalia mavazi rasmi wakionyesha tukio muhimu au uzinduzi.

Hili ni lori jeupe lililogeuzwa kuwa kliniki ya rununu. Juu ya lori kuna maandishi makubwa yanayosomeka kama Beyond Zero Mobile Clinic. Pembeni ya gari kuna picha za watu na maandishi mengine yanayosomeka Jeorina Bariki Foundation. Lori hilo limeegeshwa nje kwenye eneo lenye nyasi na mchanga mchache.

Mwanamke mfanyikazi wa kujitolea wa afya akiwa amebeba mtoto mdogo mgongoni mwake. Mwanamke huyo amevalia fulana ya kijani yenye maandishi yanayosomeka kama community health volunteer nyuma. Mtoto anaonekana akiwa amefungwa kwa kitambaa chenye michoro akilalia mgongo ya mwanamke huyo. Taswira hii inawakilisha huduma muhimu za afya zinazotolewa kwa jamii hasa kwa watoto wadogo.

Tukio la wazi la kutoa huduma za afya au msaada kwa jamii ambapo kundi la watu wakiwemo watu wa huduma na wanufaika wamekusanyika. Katikati ya picha kuna gari kubwa jeupe lililoandikwa BEYOND ZERO MOBILE CLINIC likionyesha kuwa ni kliniki inayotembea.

Sehemu ya uso wa mwanaume akisugua meno yake kwa mswaki mweupe mwenye rangi ya bluu anafumbua mdomo wake kidogo akionyesha meno yake meupe. Picha imezingatia sehemu ya chini ya uso wake ikionyesha ndevu zake fupi. Hii inaweza kuwakilisha umuhimu wa usafi wa kinywa na afya binafsi.

Kinywa cha mtoto mdogo ambacho kinafunguliwa na mikono miwili iliovaa glavu nyeupe labda ya daktari au mtaalamu wa afya, lengo linaonekana kuwa kuelekeza umakini kwenye meno na fizi za mtoto. Meno ya mtoto yanaonekana kuwa na baadhi ya kasoro ikiwemo madoa ya kahawia au nyeusi kwenye baadhi ya meno ambayo yanaweza kuwa kuashiria kuoza ya meno au matatizo mengine ya meno.

Hili ni jino la binadamu hasa jino la nyuma. Kando yake upande wa kulia kumewekwa kioo cha daktari wa meno. Chombo kinachotumia sana katika uchuguzi wa afya ya kinywa. Vitu hivi viwili vimewekwa kwenye usuli wa rangi ya buluu, safi na inayopendeza ikitoa hisia ya usafi sasa na taaluma kama vile katika kliniki ya meno au maabara.

Kinywa cha mtu haswa meno ya juu, yakifanyiwa matibabi ya meno, mikoni iliova glavu za bluu, inaonekana ikitumia brushi ndogo ya bluu, kupaka dutu fulani ya rangi ya majano kwenye meno, hii inashiria kuwa matibabi ya meno ya yanafanywaa na kulingana na rangi ya dutu iliopakwa na mtu, inaweza kuwa matibabi ya kungarisha meno.

Meno upande wa kushoto yanaonekana kuwa na madoa ya manjano na uchafu, wakati upande wa kulia meno ni meupe na safi baada ya kusafishwa kwa dawa na njia ya kitaalam. Mabadiliko haya yanaonyesha tofauti kati ya kabla na baada ya usafi wa kina wa meno.

Upande wa kushoto unaonyesha sehemu ya mdomo na meno ambayo yanaonekaan kuwa na rangi ya njano au kahawia kidogo ikionyesha meno ambayo haijafanyiwa matibabu ya kungarisha. Upande wa kulia wa picha unaonyesha meno ya mtu yule lakini yakiwa yanaonekana kungara zaidi na kuwa meupe ikionyesha matokeo baada ya matibabu ya kungarisha meno.

Wamasai kadhaa wakiwemo wanawake na wanaume, wamekusanyika nje wamevalia shuka zenye rangi za kuvutia. Mbele yao kuna mifuko mikubwa kadhaa iliyojaa bidhaa ikiwemo unga na mafuta ya kupikia. Hii inaashiria tukio la ugawaji wa misaada au biashara katika jamii.

Hili ni gari la wagonjwa likiwa limekwama au likipita kwenye eneo lenye maji mengi na matope labdam mto mdogo au barabara iliyojaa maji. Mbele kuna kizuizi jekundu na cheupe cha barabarani kikionyesha labda kuna hatari au barabara imefungwa. Hii inashiria hali ngumu ya usafiri labda kutokana na mvua au mazingira magumu ya barabara.

Timu ya uokoaji au wwafanyakazi wa dharura wakiwa wamevalia sare nyekundu na kofia ngumu za usalama za rangi ya chungwa wakibeba mtu aliyejeruhiwa kwenye machela kuelekea gari la wagonjwa. Wengine wanaonekana wakiwa wamebeba vifaa. Hii inaashiria tukio la dharura, labda ajali au ugonjwa na uwepo wa huduma za dharura zinazofanya kazi katika eneo hilo.

Hapa kuna juhudi za uokoaji wakati wa mafuriko. Watu kadhaa wamejipanga ndani ya mashua wakisafiri kupitia maji machafu yaliyofurika. Baadhi yao wamevalia fulana nyekundu za kuokoa maisha. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti na mimea inayozimishwa kwa kiasi fulani na maji ikisisitiza ukubwa wa janga.

Mwanaume mmoja anamkabithi mwanaume mwingine cheti au hati fulani. Mwanaume anayekabithiwa cheti amavaa shati la rangi ya maruni na suruali nyuepe na anaonekana kutabasamu. Mwanaume anayakabithi amavaa shati ya rangi ya bluu na njano na suruali nyeusi. Wote wawili wamesimama mbele ya meza yenye mabango kadhaa nyuma yao.

Barabara imejawa na maji mengi ikionyesha mafuriko. Viumbe kadhaa wanapita eneo hili lenye dimbwi. Rikshow tatu magurudumu imesimama kati ya maji. Pande mwingine, sehemu ya lori kubwa inaonekana. Mtu mmoja akiwa amevalia koti la kinga lenye rangi kali anatembea majini. Hali hii inaweza kuwa imesababishwa na mvua kubwa.

Ni eneo lililokumbwa na mafuriko makubwa. Kuna watu kadhaa wakiwemo watoto, wakipita kwenye maji mengi, yenye tope. Baadhi ya watu wanaonekana wakisaidiana, huku mmoja akiwa amebeba mtoto mgongoni, akipita kwenye maji. Nyuma kuna nyumba zilizofurika maji. Hali inaonekana kuwa hatari, na inaashiria jitihada za uokoaji, au watu wakijaribu kutoroka eneo lenye mafuriko.

Barakoa ya kijivu, imewekwa karibu na chupa ya sabuni ya maji, au kitakasa mikono, chenye rangi ya bluu. Vitu hivi viwili vinaashiria umuhimu wa usafi na afya, labda katika kukabiliana na magonjwa au uchafuzi wa hewa. Mandhari ya nyuma ni hafifu na inaonyesha asili, labda mimea ikisisitiza mazingira ya nje au yasiyo maalumu.

Hizi ni aina mbalimbali za nafaka na jamii ya kunde ambazo zimehifadhiwa kwenye vyombo vya udongo na magunia madogo. Zimejumuisha maharagwe meusi, ya manjano, meupe na mekundu, pamoja na kunde na mbaazi za kijani. Kila aina imepangwa kwa umakini kuonyesha utofauti wa mazao haya, ambayo ni muhimu kwa chakula. Hii inasisitiza utajiri wa mazao ya kilimo

Mtaalamu wa afya labda daktari au muuguzi amevaa mavazi ya upasuaji na kofia ya bluu akitayarisha au akisafisha mkono wake kwenye sink la hospitali. Amegeuka mgongo akionyesha utaratibu wa usafi unaofanywa kabla ya upasuaji au utunzaji wa wagonjwa.

Mkono uliovalia glovu nyeupe ukishika pamba, karibu na meza ndogo yenye vifaa mbalimbali vya kimatibabu, kuna karatasi labda rekodi za matibabu, na chombo chenye vifaa vingine vidogo, nyuma kuna bomba la kuzimia moto na nguzo ya chuma, mandhari haya yanaashiria kuwa shughuli ya kimatibabu inaendelea pengine katika zahanati au hospitali.

Kitanda cha uchunguzi wa matibabu ambacho kwa kawaida hutumika hospitalini au kliniki. Kimeundwa kwa chuma cha rangi ya fedha na kina godoro jeupe la kustarehesha, sehemu ya kichwa ikiwa inaweza kuinuliwa au kushushwa. Karibu na kitanda hiki, kuna kiti kidogo cha chuma chenye magurudumu, ambacho husaidia mgonjwa kukaa karibu na kitanda kwa urahisi.

Hili ni eneo la kazi ambapo juu ya meza kuna sanduku na upande wa kulia kuna chupa na vyombo vingine vidogo vilivyopangwa, nyuma ya meza kuna rafu zilizo na makundi ya vyombo vidogo vya plastiki vya rangi tofauti vilivyojazwa na vitu vidogo labda dawa, vifaa vya maaraba au viungo. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri ikionyesha utaratibu wa kazi.

Mikono ya mtu inashughulikia nyaraka mbali mbali juu ya meza ya mbao na bahasha ya rangi ya manjano limelala mezani ambayo inaonekana kuwa na waraka ndani. Juu ya bahasha hiyo na karibu nayo, kuna karatasi zingine nyingi baadhi zikiwa na maandishiikiwa na nembo zikionyesha kuwa ni nyaraka rasmi au za kiofisi.

Kifaa cha matibabu ambacho kinaonekana kua Slit Lamp kinachotumika kuchunguza macho. Kifaa hicho kimekaa juu ya meza nyeupe na kuna kiti cheusi chenye magurudumu mbele yake ambapo mgonjwa au mtumiaji huketi. Kwa upande wa kulia kuna sehemu ya mguu ya mtu inayoonekana ikionyesha kua mtu ameketi, na sakafu ina vigae vya rangi ya kahawia.

Chupa kubwa ya plastiki yenye mjazo wa lita kadhaa likiwa limejaa kivuivu cha rangi ya chungwa kinachoonekana kama dawa ya kuua vidudu au antiseptic Lebo nyeupe iliyobandikwa mbele ya chupa inasomeka Faholo Antiseptic liquid na maelezo mengine ya bidhaa ikiwemo matumizi yake yake ya for internal use only . Chupa hii ina kishikio cheupe na kofia nyeupe ikionyesha kuwa ni bidhaa ya matumizi ya kitaalamu au matibabu.

Tangazo au kampeni ya Wizara ya Afya kuhusu uhamasishaji wa afya ya akili. Hilo linaonyesha kijana akiwa ameshika kichwa chake kwa mikono akiashiria mawazo au wasiwasi, huku ujumbe mkuu. Hii inaashiria juhudi za kukuza afya ya akili na kupunguza unyanyapaa unaohusiana nayo.

Watoto wawili labda dada na kaka wamesimama kwenye rundo la takataka wakitazama nyumba nyingi zilizojengwa karibu karibu. Nyumba hizi zinaonekana kuwa za mabati au vifaa vingine visivyo rasmi zikiashiria makazi duni au mitaa ya mabanda. Mazingira yanaonekana kuwa na uchafu na uhaba wa miundombinu. Ni taswira inayoonyesha changamoto za maisha katika maeneo kama haya.

Mwanaume amejishika kichwa chake kwa mkono; anaonekana kuwa na mawazo mengi, amechoka au ana msongo wa mawazo. Mwanamke mwingine yuko mbele yake akionekana kumsikiliza kwa makini. Inawezekana mwanamke huyo ni mshauri, mtalaamu wa afya ya akili au rafiki anayetoa msaada. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa ofisi au chumba cha faraga, kinachofaa kwa mazungumzo ya siri.

Sanduku la dawa la Calpol ambalo linatambulika kwa rangi yake ya waridi na nyeupe. Juu ya sanduku kuna nembo ya Calpol liliyoandikwa ka herufi kubwa. Chini ya nembo kuna maelezo mafupi yanayosema effective relief from pain and fever associated with ikifuatwa na orodha ya magonjwa au dalili zinazoweza kutibiwa kama vile homa, maumivu ya kichwa na maumivu ya meno.

Chupa hii ni ya rangi ya kahawia yenye mfuniko wa kijani. Inatangaza virutubisho muhimu vinavyojenga mifupa imara na kuzuia mifupa isidhoofike. Lebo yake inaonyesha idadi kubwa ya vidonge pamoja na ofa ya ziada. Hii ni bidhaa ya afya iliundwa kwa ajili ya kuboresha afya ya mfupa.

Tukio muhimu la huduma za afya ambapo mtoto mchanga anapata chanjo matibabu ya mdomo kutoka kwa mtalimu wa afya. Kuna mwanamke labda mama akiwa ameshika mtoto mchanga aliyevaa nguo za pinki . Mama huyo amevaa barakoa. Mtalamu wa afya ambaye mikono yake tu inaonekana amevaa glavu za buluu na anaonekana akimpatia mtoto matone ya dawa mdomoni au akimchanja.

Mama ameshikilia mtoto wake mchanga wakati mfanyakazi wa afya labda muuguzi akitoa huduma ya matibabu au chanjo kwa mtoto. Mama amekumbatia mtoto kwa upendo na mtoto amevaa nguo zenye rangi angavu. Mfanyakazi wa afya amevalia sare nyeupe na kofia ya bluu. Hii inaonekana kuwa tukio muhimu la huduma ya afya kwa mama na mtoto.

Mtu mzima anampa mtoto mchanga, chanjo ya matone mdomoni, labda ya polio kwa kutumia chupa ndogo, mikono ya mtu mzima imesheka kichwa cha mtoto kwa upole, akihakikisha chanjo inatolewa vizuri, mtoto anaonekana mchanga sana. Hali hii inashiria kampeni ya chanjo au utoaji wa huduma za afya kwa watoto.

Mikono ya mtu mzima, labda, mumguzi, au mzazi, akimuhudumia mtoto mchanga, mtoto huyu amelala kwenye kitanda kidogo, au beki yenye shuka ya rangi ya waridi na michoro ya kupendeza, inaonekana kama mikono hii inafunga au kurekebisha nepi au vazi jingine la mtoto.

Hili ni eneo la huduma za afya, labda hospitali au kliniki. Mwanamke wa umri mdogo amebeba mtoto mchanga aliyezungushiwa shuka jeupe, na mwingine akiwa mwanaume, ameketi kwenye kiti, akichunguza kadi au kitabu. Upande wa juu kuna mwanamume mmoja amesimama, anaonekana kuwa mfanyakazi wa afya, pia akiwa mwanaume. Inaonekana kuwa ni eneo lenye shughuli za kitabibu.

Huu ni mkono wa mtu, labda mtoto au mtu mzima mwenye ngozi laini. Juu ya mkono huo kuna alama nyekundu ndogo kama vile dawa dogo yana damu au jeraha ndogo la kuchomwa. Karibu na alama hio nyekundu kuna eneo ndogo jeupe lisilo na rangi kama vile alama ya chanjo ya BCG au kovu. Mkono unaonekana kuoza na hauna majeraha mengine makubwa.

Hili ni eneo la kuuza au kusambaza maji labda katika jumuia au soko. Watu wawili wanaonekana, wote wakiwa wamevalia barakoa, wakionyesha uwezekano wa kuzingatia afya au uwepo wa janga.

Kituo cha kunawa mkono kimesimamiwa na mwanamke aliyevaa koti jeupe na barakoa akionyesha utaalamu wake. Mwanamke huyu ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa afya au mwalimu anamfundisha msichana mdogo jinsi ya kunawa mikono kwa usahihi kwenye kifaa chenye ndoo nyeusi iliyoandikwa roto na unicef. Kando yao mtoto mwingine amesimama akionyesha umakini.

Eneo la kunawia mkono ambapo limewekwa kwa ajili ya afya na usafi wa umma kutokana na janga la COVID-19.Kuna mkono kadhaa za watu wazima ikinawa chini ya bomba la maji. Bomba hilo limeunganishwa kwenye chombo kikubwa cha plastiki chenye uwazi kilichojaa maji na kimewekwa juu ya stendi ya chuma.

Mashine hii ina muundo dhabiti na rangi nyeusi. Imeundwa mahususi kwa ajili ya mazoezi ya kifua. Mikono yake miwili huru inaruhusu mtumiaji kufanya mazoezi upande mmoja kwa wakati mmoja au pande zote mbili kwa pamoja hivyo kutoa chaguo zaidi za utendaji.

Hivi ni vifaa vinavyotumika katika mchezo wa kriketi, vikiwa hivi vimewekwa kwenye uwanja wenye nyasi za kijani kibichi, ambapo kuna papo la kriketi, kofia ya kinga, glovu za kinga, pedi za kinga, mpira wa kriketi, vikingi, vyatu vya mchezo. Inatoa taswira kamili ya vifaa muhimu vinavyohitajika kwa mchezaji wa kriketi.

Mkungu wa ndizi mbichi zilizoning'inia kwenye mti wa ndizi. Ndizi hizi bado ni changa, zinz rangi ya kijani kibichi. Chini ya mkungu huu kuna ua la ndizi lenye rangi ya zambarau lililokolea chini. Majani makubwa ya kijani kibichi ya mti wa ndizi yanaonekana kwa wingi yakifunika sehemu kubwa.

Shamba la mihogo lenye mimea iliyostawi vizuri. Majani ya mihogo yanaonekana ya kijani kibichi yakionyesha afya na ukuaji mzuri. Kwa nyuma kuna mimea mingine na miti ikionyesha mazingira ya shamba au mashamba jirani. Hii inaashiria shughuli za kilimo cha mihogo ikiendelea mjini.

Hii ni bustani au shamba lenye miti mirefu yenye majani mabichi ikitoa kivuli kinachopendeza chini yake. Miti hiyo ina shina imara na matawi yaliyosambaza na jua linaonekena likipenya kupitia majani likitengeneza vivuli chini ardhini. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mimea mingine na mazingira ya asili ikiashiria eneo la kijani kibichi na tulivu.